Kwenye mchezo wa kuruka, kuna mshiriki wa mchezo hii ambaye ameruka na wengine wanamtazama. Mchezo huu wa kuruka, ni mchezo wa kusisimua na watu wengi hawapendi sana mchezo huo kwa kua wamechukulia ya kwamba huenda wakapata kuumia.

Mahali hapa kuna watu wanao shangilia ikiwa wameinua mikono yao, watu au jambo moja ambalo huweza kufanya kushangilia, ni huenda wamepata ushindi au wanapa motisha wale wanaocheza ili waweze kuendelea kucheza na wasife moyo.

Mahali hapa panaonekana wachezaji wa mchezo wa kandanda au mchezo wa mpira wa miguu , kando yake kuna watu wanaoweza kushangilia wale wafuasi wao kutoka timu mbili tofauti. Mpira ya kandanda ina mpira ya kuburudisha sana miongoni kwa wale wanao......

Mahali hapa panaonekana kuwa sehemu ambayo watu wanapeana maombi yao ya kazi. Wanaonekana kuwa watu ni wengi na lazima waweze kushughulikiwa mmoja baada ya mwengine kwa kufuata laini. Kuna askari wa usalama ambao wanahakikisha kwamba kila kitu kimefanyiwa kwa njia ya mpango.

Sehemu hii inatumika kujua watu wanaoweza kuhama kuja inchi yetu, nayo pia inatumiwa kujua nambari ya watu ambao wamehamia nchi yetu. Pale panakuwepo na ofisi ambayo inashughulikia maswala haya.

Mahali hapa tunaona viongozi wa taifa la Kenya. Mmojawapo ni kiongozi au rais wa taifa la Kenya, Uhuru Kenyatta na rais wa koti kuu ya Kenya.

Mahali hapa tunaweza kuona aliyekuwa kiongozi au naibu wa rais wa taifa la kenya katika miaka chache zilizopita. Aliweza kubanduliwa mamlakani na kwa sasa sie naibu wa rais tena hivi hapa wanaelezwa jinsi ambayo tarakilishi au mambo yanayoonekana kwenye tarakilishi yanavyofaa kufanywa.

Mahali hapa pana watu ambao wamepanga laini ili waweze kushughulikiwa. Watu wanaweza kushughulikiwa kwa mambo mbali mbali au huduma mbali mbali wanazohitaji. Wengine huenda wanahitaji kupata kitambulisho. Wengine wao huenda wanajiandikisha ili waweze kua wapigaji wa kura katika wakati wa uchaguzi.

Mahali hapa tunaweza kuona aliyekuwa naibu wa rais wa taifa la Kenya kabla ya kutimuliwa ofisini, anaonekana akiwa sehemu ambapo amewekelea vidole vyake kwa mashini fulani, tunafahamu ya kwamba huenda kuna mambo anayoshugulikiwa mahali pale.

Kwenye sehemu za kupeana huduma za msingi kwa watu wa taifa la Kenya. Mahali hapa watu wanaweza kupata huduma tofauti tofauti ambao wanaweza kuhitaji. Huduma hizo zaweza kuwa za kupata kitambulisho kipya au kurudishiwa au kutengenezewa kitambulisho ingine ikiwa yako imepotea.

Mahali hapa inaonekana ni sehemu ambayo watu katika taifa la kenya wanapata usaidizi kwa mambo ya msingi ya kimaisha ikiwemo ikiwa mtu anatafuta kitambulisho ni bora ya kwamba aweze kuhudhuria mahali hapa ili aweze kusaidika au ikiwa anahitaji cheti cha kuzaliwa.

Mahali hapa panaoneka viongozi wanoienzi chama Yao ya kisiasa mojawapo ya PNU viongozi hawa wanatetea maswala Yao ya kibinafsi Wala si maswala ya wananchi.

Mahali hapa panaonekana watu ambao wanafuraha. Inaonekana ya kwamba huenda wanashangilia ushindi wa kitu fulani. Ni kama ya kwamba kuna mchezo wanaotazama na inaonekana ya kwamba ni ya kusisimua kwa sababu kwa nyuso zao zinaonekana ya kwamba wana furaha.